Mchezaji wa mpira ya vikapu amevaa jezi yenye jina la Kenya ya namba kumi na nne, anashikilia mpira akijiandaa kupiga pasi ama kushambulia. Mchezaji mwingine aliyevalia jezi la kijani ya namba kumi na mbili anamlinda. Viti vya njano vinaonekana nyuma uwanjani.

Taswira hii inaonyesha mtaro mrefu uliojaa maji ya kahawia ukipita katikati ya eneo la udongo mwekundu. Upande moja wa mtaro, udongo umefukuliwa na kuwekwa pembeni. Miti na majengo yanaoenekana kwa mbali.

Timu ya wanaume ya mpira wa kikapu ya Kenya wamepanga safu wakiwa wamevalia jezi nyeupe yenye maneno Kenya. Wachezaji hao wamesimama wima wakiangalia mbele na nyuma yao kuna ubao mkubwa wa matangazo unaonyesha bendera ya Kenya na neno Kenya pamoja na viti vya watazamaji.

Huyu ni kiongozi fulani wa kisiasa wa Kenya, anaonekana akiwa na wenzake ambao wako kando yake wanamuangalia Kwa umakini. Inaonekana kwamba anachukuliwa picha ya pasipoti labda kuwekwa katika mabango yake ama kwenye usajili wake wa kura.

Kundi kubwa la mashabiki wa timu ya Gor Mahia linaonekana wakiwa na mavazi ya kijani. Wanaonekana wakiwa wamekusanyika katika uwanja kusherehekea timu yao na kuishabikia. Wanaonekana kuwa wenye furaha wakiwa wamevalia magwanda ya timu yao.

Watu kadhaa wamekusanyika kwenye kituo cha kutoa huduma kama inavyoonekana kwenye bango nyuma yao. Wanaume wawili wameketi mbele ya meza huku mwanamke mmoja akiwaelekeza wanaume wawili wengine waliosimama nyuma yake. Juu ya meza kuna kompyuta mbili zinazoonekana.

Huyu ni naibu Rais wa nchi ya Kenya, anaonekana akielekeza mama aliyebeba mtoto mchanga mkononi, labda ni huduma za nchi ambazo zinaweza kuwa mpya, watu wamesimama hapo nyuma wakiangalia Kwa makini wakifuatilia wanachoelekezwa.

Watu watatu wamesimama. Mwanamume mmoja na wanawake wawili. Mwanamke mmoja aliye katikati anaoenakana kuinua bibilia juu kwa mkono wake wa kuume. Anaoenakana ni kana kwamba anachukua kiapo cha kuingia ofisini nchini Kenya.

Viongozi watatu wameketi kwenye viti vyao vya mbao vyenye mikono, mbele ya bango lenye maandishi makubwa kuhusu mahakama, wamevaa mavazi rasmi, wawili wamevaa suti na mmoja gauni jeusi. Meza ndogo zenye chupa za maji ziko mbele yao, bendera ya Kenya inaonekana kwa upande wa kulia.

Jaji mkuu anaapishwa rasmi, mbele ya rais, akiwa amesimama Kwa heshima huku akiguzana mikono na rais. Rais amesimama karibu yake akimshuhudia Kwa makini, uso wake ukionyesha uzito wa tukio hilo la kitaifa. Mandhari ni ya kihistoria yenye hadhi na uzito wa kikatiba yakionyesha udhabiti wa taasisi za kisheria na utawala wa sheria nchini.

Wahudumu katika sehemu la kupokea wanaonekana wakiwahudumia wateja ambao wanaonekana wanaandika vitu katika makaratasi huku wengine wamepanga laini nyuma afisa akiwaelekeza wakingonja huduma zao.

Wachezaji wawili wa mpira wa vikapu wapo uwanjani. Mmoja amevalia jezi nyeupe akikimbia na mpira, huku akiepuka mlinzi aliyevaa jezi ya samawati. Viti vya rangi nyuma vinaonyesha ni uwanja wa ndani, mashabiki wachache wakiwa wameketi wakifuatilia mechi kwa makini.

Mzee fulani anaonekana akielekezwa na mama kuangalia jinsi ambavyo shughuli fulani ya uchukuaji picha aina ya pasipoti inavyoendelea. Anaonekana akitilia maanani kufuatilia maelekezo hayo.

Kina dada wa mchezo wa kikapu wanaonekana wakiwa ngangari, wanaruka huku na kule, mmoja ameshikilia mpira mkononi anaonekana ni kama anataka kupatia mwenzake, kuna mpigaji picha kule nyuma, anaonyesha kuwa anapiga picha, kuna mashabiki fulani wanaangalia mchezo kwa makini.

Kituo cha huduma Kenya kina watu wakipokea huduma. Kuna kompyuta zilizopangwa na vituo mbali mbali vya huduma kama vile pasipoti na hati za polisi. Viti vimepangwa kwa ajili ya wateja wanaosubiri.

Mwanaume mwenye miwani na glavu anahudumia mwanamume mwingine kwenye meza, wanashughulikia karatasi, na inaonekana kama kuna msaada unaotolewa. Bango la kijani nyuma linasomeka likionyesha huduma za umma. Chumba ya kuzima moto inaonekana ukutani.

Mtu mmoja ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo labda akifanya kazi ama akipokea huduma. Wanaume wengine watatu wamesimama karibu naye wakionekana kushauriana ama kusalimiana. Sehemu ya nyuma ina mabango yenye nembo huduma na maneno transforming public service delivery .Mazingira yanaonyesha uwazi na ufanisi katika utoaji wa huduma.

Watu watatu wenye furaha wakiwa wamejipaka rangi za bendera ya Kenya usoni wanapiga picha ya selfie , wamevalia mashati mekundu na meupe yenye nembo ya Kenya, mmoja ana miwani ya juu na kofia, wote wana midomo wazi kwa furaha kuashiria msisimuko na uzalendo mkubwa.

Uwanja umejaa mashabiki wengi wakiwa wamevalia nguo nyekundu na nyeupe wakishangilia . Baadhi yao wamebeba bendera ndogo za Kenya. Sehemu ya juu ya jukwaa inaonekana wazi na anga ya samawati yenye mawingu inaonekana.

Masekretali watatu wameketi kwenye mapokezi huku mmoja akiwahudumia wateja. Eneo hili limejaa maandishi ya photocopy na cyber yakionyesha huduma mbali mbali zinazopatikana. Mazingira yanaoyesha mpangilio mzuri wa ofisi usafi na shughuli nyingi zinazofanyika kwa utaratibu.

Wanaume wanne wanaocheza mpira wa kikapu wanaonekana, wawili wakiwa wanang'ang'ana kunyang'anyana mpira, huku mmoja ameanguka kwenye sakafu. Wengine nyuma yao wanakimbia kujaribu kuwasaidia wachezaji wenzao.

Kundi la mashabiki limepiga picha kwa pamoja wakiwa wamevaa rangi ya timu zao, usoni wakiwa wamepakwa rangi za timu zao. Wanatabasmu kwa upana wakionyesha mshikamano na mapenzi ya dhati kwa timu zao. Baadhi yao wamevalia kofia za kipekee wakiwa wamebeba vitu mkononi.

Afisa wa uchaguzi ameshikilia kidole cha mpiga kura labda akikiweka wino au kuhakiki, huku watu wachache wakiwa karibu wakirekodi tukio hilo kwa simu. Wote wamevaa barakoa kuonyesha tahadhari dhidi ya maambukizi. Mazingira hayo yanaonyesha uwazi, usalama na nidhamu katika zoezi la kidemokrasia la upigaji kura.

Hawa ni wakenya wanashabikia timu zao, wamevalia jesi ambazo zimeandikwa Kenya, na ziko na rangi za bendera ya Kenya kama vile; nyekundu, nyeusi, nyeupe, wanaonekana wakiwa na furaha tele tele.

Wachezaji wawili wa soka, mmoja akiwa amevalia jezi nyeupe na mwingine nyekundu. Wanakimbia uwanjani wakigombania mpira. Wachezaji wengine wanaonekana kwa umbali, hii inaonyesha mechi ya soka inayoendelea, mchezo maarufu sana nchini.

Pasipoti mbili za Kenya moja nyeusi na nyingine ya samawati zimelala juu ya meza nyeupe kando ya kalamu. Hivi ni vyeti muhimu zinazomuwezesha mmiliki kusafiri kwenda nchi za nje. Zote zina nembo ya Jamhuri ya Kenya.

Umati wa watu umekusanyika. Wengi wao wakiwa wamevalia jezi za kijani, kuashiria kuwa hao ni mashabiki wa klabu ya Gor Mahia. Baadhi yao wamevalia miwani, na wengine wanashikilia ngoma. Huu unaweza kuwa mkusanyiko wa kusherehekea ushindi, au kuelekea uwanjani.

Kundi la watu laonekana likishughulikiwa na maafisa ambao wameketi chini wakiandika kwenye vijitabu. Wengine wamo pembeni wakiwa wamesimama wakinong'onezana. Gari pia la kisasa laonekana kwa umbali.

Mashabiki wanaangalia moja kwa moja kwenye camera huku wakisherehekea kwa furaha karibu wote wakiwa wameinua mikono juu. Nyuso zao zimejaa tabasamu, shangwe na nishati wakionyesha mshikamano na upendo wa timu au tukio wanaloenzi. Mandhari inaangaza kwa rangi, furaha na hamasa ya kweli ya mashabiki halisi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamesimama katika duara katikati ya uwanja, huenda wakijipa moyo kabla ya mechi kuanza, wamevalia sare za timu zao wakionekana kuzungumza kwa umakini au kuomba pamoja, kwa mbali mashabiki wamejaa kwenye viti vya uwanja wakisubiri kwa hamu mchezo kuanza katika hali ya shauku na msisimuko.

Hii ni tukio la uapishaji wa jaji mkuu wa Kenya, ameshikilia bibilia katika mkono wake wa kulia huku walio kando yake wakimuangalia kwa makini, wakingoja amalize kusoma maneno yaliyoandikwa katika karatasi ili kumaliza uapishaji wake.

Takataka zimetupwa kwa wingi kwenye eneo la wazi, zikiwemo plastiki, karatasi, maganda ya vyakula na mabaki ya vifaa vya nyumbani. Mazingira yanaonekana machafu, eneo hilo linaonyesha athari ya ukosefu wa usimamizi bora wa taka, hali inayoweza kusababisha uchafuzi wa mazingira.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti anapeana mkono na jaji aliyevaa joho jekundu na jeusi. Wote wanatabasamu wakionyesha heshima. Nyuma yao kuna majaji wengine waliovalia mavazi rasmi na maafisa wengine. Hali hii inaashiria mkutano rasmi au hafla muhimu ya kimahakama. Jengo lenye uzio huonyesha mandhari ya serikali au taasisi ya sheria.

Mwanamke amevaa nguo ya rangi za samawati na njano, yenye michoro ya kiafrika, amesimama mbele ya kipasa sauti akizungumza kwa kujiamini, amevaa shanga za njano shingoni na anavaa miwani, nyuma kuna mabango yenye nembo ya Jamhuri ya Kenya ikionyesha hafula ya kiserikali au mkutano rasmi.

Wanaume watano wameketi wakizungumza, mmoja wao anaonekana akiwa mwelekezi au mpeanaji huduma aliyeketi nyuma ya meza, kompyuta ikiwa mbele yake. Mwanamume mmoja anaonekana akipeana karatasi fulani kwa mhudumu labda wanangoja kuhudumiwa.

Wanaume watatu wamesimama, wawili wakiwa wamevalia barakoa usoni, mwanamume katikati amekabidhi kitambulisho mwanamume aliye upande wa kulia, ambaye amevaa vesti ya kijani iliyo na nembo ya Kenya. Mwanamume wa kwanza amevaa shati nyeupe na kitambulisho shingoni.

Kundi la watu linaonekana, ikiwemo maaskari wa polisi, na wahudumu ambao wanaonekana kuwahudumia watu wenye umri mkubwa. Kundi hili la watu limevalia barakoa, kuwashiria kufuata sheria za afya.

Wahudumu wa benki wanatoa huduma kwenye kaunta zao huku afisa wa polisi akiwa macho ndani ya jengo hilo. Watu wengine wameketi wakiwa na nyaraka mikononi. Mazingira ya benki ni tulivu yakionyesha usalama , mpangilio na huduma ya kifedha inayotolewa kwa makini.

Rais William Ruto anatembea kwenye zulia jekundu akifuatana na jaji mkuu Martha Koome na maafisa wengine. Hii inaashiria tukio rasmi muhimu. Ulinzi mkali unaonekana kuashiria umuhimu wa hafla hii nchini Kenya.

Mwanariadha Kipchirchir wa Kenya, anaonekana akiruka mbali sana, huku nyuma yake kochi akimtazama kwa makini. Nyuma yao kuna sehemu ya mashabiki ya kukaa ambayo ipo tayari kuwalaki.

Watu wa chama fulani wanainua mikono juu kusherehekea labda ni ushindi fulani ama tukio fulani. Wote wamevalia nguo za samawati na kofia za samawati. Miongoni mwao kuna watu waliovalia masuti.

Wachezaji wa soka wakiwa wamevalia jezi za samawati yenye nembo bandar FC wamekusanyika kwa furaha baada ya kufunga bao au kushinda mchezo. Wanashikana na tabasamu wakisherehekea mafankio yao pamoja kama timu. Inaonekana ni wakati wa furaha na mshikamano baada ya ushindi.

Kina dada ambao wamevalia jezi za Gor mahia. Wanaonekana kuwa mashabiki dhabiti wa timu hio , wanaonekana wakinongezana labda, wanaulizana kuhusu timu hio, ama wanaelekea kwa mchezo huo wa hii timu yao.

Kundi la wasichana wanaruka kwa nguvu uwanjani, wakicheza mpira wa wavu kwa ustadi mkubwa. Mikono yao iko juu wakijaribu kuizuia mpira. Wamevalia sare za mpira wakionyesha umoja, nguvu na ushindani wa kweli. Uso wao umejaa umakini, huku mchezo ukiendelea kwa kasi na nidhamu.

Viongozi wa kisiasa wanaonekana wamekaa chini pamoja, wakiwa na kofia za kisiasa na mavazi ya kisiasa. Wawili wanaonekana wakishawishana na mmoja ameketi akiwasikiza kwa makini.

Uwanja wa soka umejaa mashabiki wengi wakishangilia na kuonyesha msisimko. Wengi wamevalia nguo zenye rangi ya timu zao. Hii inaonyesha tukio kubwa la michezo likionyesha shauku ya michezo kwa ujumla.

Kiongozi anaoenakana akila kiapo mbele ya umati mkubwa. Ameweka mkono wake juu ya kitabu kitakatifu. Kando yake yuko jaji na msaidizi wote wakiwa wamevalia majoho. Kuna bendera ya Kenya nyuma na umati wa watu wengi unaonekana kushangilia.

Mashabiki wenye shauku wanashangilia kwa nguvu kwenye uwanja wa mpira, wengi wakiwa wamevalia jezi za timu na kubeba mapango. Wanaonyesha furaha, msisimko mkubwa wakisherehekea matukio ya mchezo au klabu wanayoipenda.

Afisa wa uhamiaji akiwa amevalia kofia na barakoa, anasimama kando ya wanaume kadhaa ambao wamevalia suti, labda maofisa au wageni muhimu. Mwingine wamesimama pembeni wakingonja huduma. Jengo lina rangi ya njano na masaa ya kazi yameandikwa kwenye mlango.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu limeshikana katikati ya uwanja labda kwa maombi ama ikinongonezana kabla ya mpira kuanza, nyuma yao kuna viti vya mashabiki ambavyo ni rangi nyeupe na samawati.

Mzungu aliyevalia kofia na miwani ya jua, anashangilia mbele ya mashabiki Kenya. Watu wamefurahi, wengi wakiwa wamebeba bendera za Kenya, kuonyesha msimko na uzalendo katika tukio la michezo au sherehe.

Kundi la watu waliovalia jezi la Bandari la samawati wamesimama katika sehemu ya kushabikia timu yao. Wanaonekana wakiwa wameinua mabango juu ambayo yameandikwa Bandari fans . Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha nyingi.

Mwanamume na mwanamke wanapeana mikono kwa tabasamu sana ishara ya makubaliano au maelewano ya kirafiki. Wote wamevalia mavazi safi, wakionekana na furaha na heshima katika mawasiliano yao. Mazingira yanatoa hisia ya hali ya kitaalamu au kijamii. Ikionyesha mazungumzo yaliyo faulu au mwanzo wa ushirikiano mzuri

Hawa ni wachezaji wa timu fulani ,ni kama wanafanya matayarisho kabla ya kuanza kucheza mpira. Wanashikana kwa pamoja huku mashabiki wako huko nyuma yao wanatazama kwa makini wakingonja mpira uanze.

Hawa ni wanasiasa wa chama fulani. Wanaonekana wakiwa na vinywaji fulani katika glasi zao. Wanainua juu, labda kusherehekea muungano ama ushindi fulani. Wanaonekana wakiwa na furaha teletele. Wamevalia rangi za chama chao.

Afisa wa benki ameketi mbele ya kompyuta akiwa tayari kuwahudumia wateja, kuna mwingine pia ako kando yake, wote wakiwa tayari, wamevalia nguo rasmi za benki wakingoja wateja, nyuma yake kuna ofisi nyingine ambazo zinatoa huduma mbalimbali ikiashiria kuwa hii ni mazingira ya ofisi yenye shughuli nyingi.

Umati wa mashabiki wenye shauku kubwa wanashangilia kwa mikono juu katika uwanja wa michezo. Wamevalia jezi za timu zao zenye rangi ya samawati na nyeupe. Baadhi yao wanatumia vuvuzela na firimbi kutengeneza kelele kuashiria msisimko mkubwa wa kucheza. Mandhari inaonyesha uzio na ishara ya kutoka ikithibitisha uwepo wa mashabiki uwanjani.

Mashabiki wa Gor Mahia wamekusanyika kwa shangwe wakiwa wamevalia jezi ya kijani na nyeupe zenye nembo ya timu. Wengine wanapuliza vuvuzela, wamebeba mabango na kuimba nyimbo za kusifia timu yao ya kupendwa. Hali ni ya hamasaa ya uzalendo na ushikamano ya ukweli.

Wachezaji wa mpira ya kandanda wamevalia jezi za timu zao, mmoja anaonekana amepiga pasi, huku mwingine akijaribu kuifuata, mashabiki pia wnaonekana huko nyuma wamevalia jezi za timu zao wakizipigia kelele, wakishangilia.

Kundi la watu limesimama mbele ya meza zilizopangwa kwa ajili ya shughuli za kiserikali. Watu wengine wameketi nyuma ya meza hizo huku wengine wamesimama mbele wakipokea huduma. Mbele ya meza hizi kuna karatasi zilizoandikwa huduma zinazopeanwa. Watu wengine wanaonekana wakiwa kwenye foleni wakingoja huduma.

Mashabiki wa Kenya wamejaa kwenye uwanja wakishangilia kwa nguvu huku wakipeperusha bendera ya kitaifa kwa fahari. Wamevalia mavazi ya rangi ya bendera nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Shangwe zao zinaonyesha uzalendo, ushikamano na mapenzi ya dhati kwa timu au wachezaji wanaowaunga mikono kwenye tukio hilo la michezo.

Mtaro ulio kando ya barabara unaonekana ukiwa umejaa uchafu mingi ikiwemo plastiki, maganda ya vyakula, maganda ya matunda na watu wanaonekana wakitembea kando yake na wengine wanaonekana kwa umbali. Magari pia yanaonekana yakipita kwa barabara.

Kina dada wakucheza mpira wa kikapu, wanaonekana wakicheza. Mmoja anaonekana akiuchukua mpira na kujaribu kuwakwepa wengine, huku wengine wakijaribu kumchunga. Mmoja anaonekana akipenduka kwa kasi, huku wengine wakimtazama.

Mashabiki wengi wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya kenya wakishangilia kwa mikono juu na nyuso zenye furaha wengine wameshikilia bendera ndogo ya kenya hii inaashiria mazingira ya sherehe au tukio la michezo ambapo watu wengi wamekusanyika kuunga mikono timu zao au taifa lao hisia za msisimuko na uzalendo zinatanda angani.

Mashabiki wa mpira wa miguu wamekusanyika uwanjani. Baadhi wakiwa wamevalia jezi za njano na nyeusi na wengine wakiwa na kofia na mitandio ya kijani. Wanaonekana wakishangilia na kufurahia mchezo. Wanatumia vifaa kushangilia timu zao wakionyesha shauku kubwa kwa michezo nchini.

Mwanariadha wa kiume anaanguka kwenye shimo la mchanga, baada ya kuruka mbali akitua kwa nguvu. Vumbi linatanda hewani likionyesha tukio la riadha labda katika uwanja wa nchi ambapo wanaradha hujaribu kuruka mikodi.

Mwanasiasa mmoja amesimama mbele ya umati mkubwa, akiwafikia mikono yao huku wakimshangilia. Amesimama juu ya jukwaa ndogo, mashabiki wengi wanaonekana wakinyoosha mikono yao kumsalimia.

Mashabiki wa timu fulani wamevalia jezi lenye rangi za nyeusi na nyeupe. Wanaonekana wakiwa na tarumbeta kwenye midomo, wakishangilia timu zao. Wanaonekana wametabasamu, wakionyesha furaha tele.

Kundi kubwa la wanaume wanashangilia kwa mikono juu wakionyesha furaha tele. Mbele yao kuna bendera kubwa ya Kenya ikiashiria uzalendo. Nyuma kuna bango la michezo lenye picha ya mchezaji na simba ikidokeza ushindi muhimu. Baadhi ya wanaume wameshika maua. Hii uwakilisha sherehe kuu ya mafanikio ya kitaifa au timu.

Wahudumu wapo nyuma ya meza zao wakiwahudumia wateja. Baadhi yao wameketi na mmoja amesimama. Kila mtu amevalia barakoa kufuatilia sheria ya afya. Mhudumu mmoja anaangalia kwenye kompyuta yake huku wateja wakingonja kupata huduma.

Kundi la wachezaji wa kike wakiwa wamevalia jezi za samawati na kaptura, wamesimama uwanjani. Baadhi ya watazamaji wanaonekana wameketi kwenye viti vya uwanja nyuma yao. Wanaonekana wakijiandaa katika mikakati ya michezo, wakionyesha umuhimu wa michezo ya wanawake nchini.

Wafanyikazi wamesimama mapokezi wakizungumza kwa furaha, nyuso zao zikiwa na tabasamu na urafiki na utulivu. Wamevalia mavazi ya kikazi wanaonekana kupumzika kwa muda mfupi au kubadilishana mawazo. Mazingira ya mapokezi ni safi na yenye mpangilio mzuri yakionyesha sehemu ya kazi yenye mshikamano mawasiliano mazuri na hali chanya kazini.

Kundi la watu linaonekana, wawili wakionekana wakionyeshaa kitu katika televisheni spesheli iliyoko juu katika eneo la huduma la Kenya. Mwanamke mmoja amesimama nyuma ya kompyuta kwenye meza yake akingoja kuwahudumia wateja.

Kundi la wachezaji wa soka wakiwemo waliovalia jezi za njano na kijani na wengine waliovalia nyekundu, wanakimbia kwenye uwanja wa nyasi wakicheza mpira. Watazamaji wanaonekana wamefurika kwenye viti vya uwanja nyuma yao. Hii inaonyesha mpira wa soka unaoendelea burudani maarufu nchini.

Jengo la Huduma la Kenya likiwa na wanaume kadhaa wakitoka nje. Mmoja amevalia sare za usalama na wengine wako katika mavazi yao ya kawaida. Kusudi ni kutoa huduma mbalimbali za umma kama vile pasipoti na vitambulisho kwa wananchi wote wa Kenya.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya, akiwa na majaji wenzake, labda ni wasaidizi wenzake, wanaonekana wakishikana, labda wameungana kisheria, kupigana na ufisadi Kenya, wanaonekana wamefurahi, wameshikilia barakoa mikononi kuzingatia sheria za afya.

Wachezaji wanakimbia karibu na goli, wakifanya mazoezi ya joto kabla ya mechi kuanza. Wamevalia sare ya mazoezi wengine wakiwa na viatu maalum vya mpira. Harakati zao zinaonyesha maandalizi ya kimwili na akili huku manthari ya uwanja ikiwa tulivu sana, mashabiki wakianza kujaza viti.

Mwanamume amavalia kofia mbili za chama cha kisiasa, kofia hiyo inaonekana imechorwa jogoo na imeandikwa KANU na kura kwa Moi, uso wake umefichwa na kofia moja, huku macho yake pekee yakionekana.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na meza ya mbao nje, wakijaza fomu muhimu. Wengine wanasuburi kwa makini wakiashiria shughuli muhimu rasmi ya Jumuiya. Mwanamke mwenye nywele za samawati, amesimama akifwatilia, mazingira rahisi ya majengo ya mabati. Yanaonyesha mkusanyiko wa kijiji.

Maandhari inaonyesha hatua ya maendeleo ya jengo ambapo mapokezi ya kisasa yanajengwa kwa mpangilio wa kisasa na ubora unaotarajiwa. Vifaa mbali mbali vinaonekana vikiwa chini. Uchafu pia unaonekana ukiwa chini ya sakafu.

Steshenikadhaa za kitambulisho za kitaifa au paspoti zimepangwa kwenye meza. Zimefungwa kwa kamba za mpira na kuwekwa kwenye masanduku ya kadibodi . Chumba ya kusanitizia mikono inaonekana nyuma. Inaonekana kama ofisi ya ya kushughulikia idadi kubwa ya nyaraka muhimu.

Wachezaji wa mpira wa mguu wa timu ya KDF, wamevalia sare zao za rangi ya nyekundu. Wote wamevalia magwanda ya kucheza mpira, wakijitayarisha kabla ya mechi kuanza.

Kijana aliyevalia kofia na fulana nyeusi, amesimama akishikilia pasipoti kwenye mkono wake. Anaashiria kwamba ako katika mazingira ya umma ama ya nje.

Uhuru Kenyatta, amevalia suti nyeusi, amesimama jukwaani wakati wa hafla yake ya kuapishwa. Mwanamke aliyevalia gauni jeupe anashika kitabu kando yake. Mwanamke mwingine aliyevalia joho anaongoza kiapo. Umati mkubwa unaonekana nyuma ukishuhudia tukio hili muhimu.

Wanawake wawili, walioketi nyuma ya meza wanaonekana wakimhudumia mwanaume mmoja, aliyeketi mbele yao. Mbele ya wanawake hao kuna kompyuta ambazo wanazitumia kwa makini wakionekana wanajua wanachokifanya.

Mashabiki wa Gor mahia waliyovalia mashati ya kijani, wanakimbia huku wengine wakiwa juu ya basi. Wanaonekana kuelekea ama kutoka kushangilia timu yao ambayo imeshinda kitu.

Wanaume kadhaa wamekusanyika karibu na meza. Mwanamume mmoja anasaini karatasi kwa uangalifu akitumia kalamu ya buluu na ya uchungwa. Mwingine amesimama karibu naye akimsaidia. Maandhari ya nyumba ni rahisi kuashiria mazingira ya kawaida au nje. Pia inaonyesha umakini na ushirikiano kati yao.

Umati mkubwa wa wakenya unashangilia kwa nguvu, wengi wakiwa wamebeba bendera za Kenya, na kuvaa kofia na shati ya kijani kibichi. Mikono yao imeinuliwa juu kuonyesha furaha na uzalendo. Msisimko unaonekana wazi usoni mwao.

Ndani ya jengo lenye shughuli nyingi . Kundi la watu limesimama na kukaa wateja wakingonja kuhudumiwa na wafanyikazi walioketi kwenye kompyuta. Wanaume wawili wakiwa wamevaa suti na mwanamke mmoja . Wanasimama wakiangalia umati. Polisi pia wanaonekana wakishika doria.

Mchezaji wa soka akiwa amevalia jezi za buluu zenye mistari nyeupe na nambari ishirini na nne mbele anadhibiti mpira kwa mguu wake wa kulia kwenye uwanja wa kijani. Mchezaji mwingine ambaye amevalia jezi nyingine ya njano nambari ishirini mgongoni anaonekana akimfuatilia kwa ukaribu. kuna mabango ya matangazo kando yao.

Mwanadada mmoja akiwa amevalia mavazi ya wakili, amesimama mbele ya umati wa watu microphone ikiwa mbele ya mdomo wake. Anaonekana akiwa jasiri na tayari kuambia watu vitu.

Mashabiki wa mchezo fulani wanaonekana wakiwa wamesimama kwa msisimuko. Wamevalia jezi zinazofanana wakishabikia timu zao. Wanaonekana wakipiga picha wakiangalia huku na kule wakiwa na furaha tele.

Uwanja wa riadha umejaa watazamaji wengi walioketi kwenye viti. Wanariadha wanaonekanawakikimbia na kuruka kwenye nyimbo ya maeneo ya mashindano. Hili ni tukio la riadha labda mashindano ya kitaifa ama kimataifa yanayoonyesha shauku ya michezo nchini.

Kundi la wanume wakiwa wamevalia jezi za timu yao enye rangi ya kijani na dhahabu wanashikilia kikombe kubwa la dhahabu na mpira wa miguu mkononi, medali zao ziko shingoni zikiwatundika. Mikono mingi imeinuliwa juu kuashiria furaha kuu wa ushindi.

Wachezaji wanawake wa mpira wa kikapu wamesimama au kukaa kando ya uwanja, wote wamevalia jezi ya timu yao, ya rangi ya samawati na nyeupe yenye neno KPL, wengine wanapiga makofi kuhamasisha. Nyuma yao kuna viti vya uwanja, ikiashiria kipindi cha mapumziko au ufundi wakati wa mchezo ambapo timu inajipanga.

Mwanamke mmoja anaoenakana akiwaelekeza wanaume wawili kitu fulani katika kompyuta yake . Mtoto ameketi hapo kando akiangalia camera labda anapigwa picha ya aina ya paspoti.

Wahudumu wameketi nyuma ya meza, wakiwa na kompyuta mbele yao pia simu zipo kando yao. Wakingoja kuwahudumia wateja, wamevalia barakoa na wengine wamevalia miwani.